Hizi ni ndizi ambaye imeiva ama imekuwa colour ya ndizi, ina colour ya ndizi ikiwa imeiva na iko tayari kukula ama iko tayari watu wakule ama imefika wakati yake ama iko sawa.

Mwanaum akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kwenye chombo kingine cha kukusanyia, anaonekana kuwa kwenye kituo cha kukusanya maziwa.

Picha iliyoonyesha mtu anayeshika mahindi baada ya kuvuna. Mahindi mingi yamewekwa chini, yakiwa bado na maganda inayoonyesha kazi ya kilimo na maandalizi ya kuyatunza au ku, kuyaanda kwa matumizi.

Picha inayoonyesha mtu aliyeshika ndizi. Ndizi hiyo inaonekana kuwa wamepika wao ya kuchemsha. Nyuma kuna ndizi nyingine yenye ikiwa bado kwenye maganda yao.

Hizi ni kitu ambaye imetoka kutoka maziwa yakikua, maziwa ikiwa imetoka kwa ng'ombe ama kitu ingine, ikiwa inawekwa, ama inawekwa kama siku moja, baadaye itakuwa hivi, kitambaa hii ikiwa juu ndio inaweka hapa ndani, baadaye unaweka ama vingine vya kukula ama.

Picha inaonyesha kijana aliye karibu na ng'ombe ndani ya zizi. Zizi limejengwa kwa miti na nyasi juu. Kijana amevaa fulana ya blue . Mbele ya zizi kuna mapua mengi yaliyokauka kwa ajili ya miogupa.

Picha hii inaonyesha mkulima wa shambani akikata mzizi wa mgomba wa ndizi. Amevaa shati la blue na migomba mingi ya kijani ni wakati wa mavuno ya ndizi.

Unga au donge lililo kuwa linaandaliwa ndani ya mashini ya kuchungia au kupika inayoonyesha hatua ya upakatishi wa chakula ambapo service hii huhitajika.

Picha inayoonyesha mfugaji akinyunyizia dawa ng'ombe, kwa kutumia mbombo ya mgongo, ni dawa hii hulinda mifugo dhidi ya wadudu kama kupe na zingine, inasidia kudhibiti magonjwa ya mifugo.

Picha linayoonyesha migomba aliyekua vizuran kama majani makubwa ya kijani kibichi, na juu kuna anga la blue lenye mawingu meupe, mogomba hii hukuza ndizi zinazotumia na watu wengi.

Picha hii inaonyesha shamba la migomba. Migomba imepangwa kwa mstari vizuri na majani yake ni mapichi ya kijani. Ikaonyesha afya nzuri ya mimea. Shamba hii linaonekana kuwa limetunzwa vizuri. Huenda ndizi zimevunwa baada ya muda mfupi.

Picha inayoonyesha ndama wawili wakiwa wamelalishwa kwenye udongo, wanaonekana wachanga na pengine wanapumzika baada ya kunywa maziwa au kula, mazingira yao ni ardhi na ni kavu.

Picha inayyonyesha ni mkonga wa ndizi, ndizi bado imefungamana kwenye mti wa mgomba, majani ya mgomba yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya.

Hivi ni vitu vya inatupatia ng'ombe wakiwa na kutokuweka manyasi badala ya wakati wanakula, nyasi na hii inakuwanga na fursa na kuwai ikiwekwa.

Picha inaonyesha migomba na ndizi ambazo zimekatwa vipande na kukaushwa, ndizi hizi zimepelekwa kuka kwa jua ili zihifadhiwe kwa muda mrefu na hutumiwa kutengeneza unga wa ndizi au vyakula vingine.

Picha inayoonyesha mkungu mkubwa wa ndizi zilizoiva vizuri. Ndizi hizi ni za rangi ya njano na zinazoonekana kuwa tayari kwa kula au kuuza sokoni.

Watu waliovaa mavazi ya kinga, koti, buti na kofia wakifanya kazi kwenye chombo cha chumba inayoashiria mazingira ya usafi na usalama.

Picha inayoonyesha ndizi nyingi zikiwa zimepangwa vizuri. Huenda ndizi hizi zimevunwa na zinasafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Picha inaonyesha mashini ya kukamua maziwa ya ng`ombe . Mashini hii imeunganishwa kwenye matiti ya ng`ombe na kunyonya maziwa hadi kwenye chupa maalum.

Picha inayoonyesha mikono miwili ikichanganya uji ndani ya bakuli kubwa la chuma, wanatumia vijiko vya miti vilivyotengenezwa kwa ganda ya matunda. Uji inaonekana kuwa nyeupe na mzito.

Picha inaonyesha mwanamke akiwa shambani. Amekusanya mikungu mingi ya ndizi na anaonekana mwenye furaha. Hii inaonyesha mavuno mazuri ya ndizi kutoka shambani lake.

Picha inayoonyesha wanawake wakigawanya chakula kwenye vikombe vya plastiki, wanashirikiana kwa umoja na kutumia kijiko kikubwa kueka chakula kwenye sinia.

Picha inaonyesha wanaume walioshika ndizi mbili na ingine bado ikiwa kwenye ngano lake. Ni kama mwenye furaha na amevaa shati yenye michoro.

Picha inayoonyesha madonu makubwa ya maziwa yakiwa yamepangwa mbele ya duka la maziwa watu wawili wanaonekana wakimimina au kupima maziwa ndani ya duka hili.

Huu ni mimea wa mahindi, majani yana mashimo makubwa, ambayo yanaonyesha dalili ya kushambuliwa na wadudu. Tatizo imeonekana wiki hii, shambani imejazwa mahindi, vile tunavyo ona kuna kuibalidiisha kidogo ili iendelee na, hali yake.

Picha inaonyesha ndizi nyingi za kijani ambazo bado hazijaiva, ikiwa zimepangwa kwenye soko au sehemu ya kuuza kuna malori ya rangi tofauti nyuma, ikionekana kama inapakia au kushusha ndizi.

Picha hii inaonyesha wakulima wawili shambani wamevuna ndizi mingi na kuzibandika juu ya majani ya migomba. Mmoja anachambua, mwingine anapiga picha au video.